Haya ni mazingira duni, wanapoishi watu, wanaoonekana kipato chao ni cha hali ya chini mno. Yupo mama na mtoto wake wakiwa wamekaa juu ya kitanda. Wamejifunika chandarua ili kujikinga na mbu, wanosababisha mchipuko wa maradhi ya malaria.

Hii ni sehemu ya ndani ya chumba cha upasuaji au oparesheni katika hospitali. Pia kuna wauguzi na madaktari ambao wamevaa sare zao maalum za kazi zenye rangi ya kijani. Kuna vifaa na mashine za kazi hiyo.

Hii ni taasisi ya afya ambapo wapo watu wawili waliovaa sare huku wakiwa wamevaa barakoa wanaoonekana kutoka katika idara ya afya. Yupo mzee aliyekaa kwenye kiti cha mbao anayeonekana kuwa mgonjwa huku mmoja akimpima na kumchunguza joto la mwili kutumia kifaa chao maalum.

Hii ni kliniki ya kuhamahama, inayotoa huduma za afya kwa jamii, hasa kwa watu walioko maeneo ya mbali au vijijini. Imetengenezwa juu ya gari kubwa, linaloweza kusafirishwa kwa urahisi, kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni kliniki ya kuhamahama inayotoa huduma za afya kwa jamii hasa kwa watu walioko maeneo ya mbali au vijijini. Imetengenezwa juu ya gari kubwa linaloweza kusafirishwa kwa urahisi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wapo watu waliopanga foleni kwa ajili ya kupata huduma hiyo.

Hii nikliniki ya kuhamahama inayotoa huduma za afya kwa watu wa jamii, haswa kwa watu walioko maeneo ya mbali au vijijini. Imetengenezwa juu ya gari kubwa inayoweza kusafirishwa kwa urahisi kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni kliniki ya kuhamahama inayotoa huduma za afya kwa jamii hasa kwa watu walioko maeneo ya mbali au vijijini. Imetengenezwa juu ya gari kubwa linaloweza kusafirishwa kwa urahisi kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hiki ni kikundi cha afya ya jamii na huduma za kufikia watu mashinani. Wapo wahudumu waliovaa sare na glavu wakitoa huduma katika eneo la wazi. Wanaonekana wakipima damu kwa watu waliokaa kwenye viti vya plastiki. Kwa umbali yapo magari ya binafsi ambayo yameegeshwa.

Hili ni gari la dharura. Lengo lake kuu ni kusafirisha wagonjwa haraka kutoka kwenye sehemu ya ajali au matatizo la afya hadi hospitali au kituo cha afya kwa ajili ya matibabu zaidi.

Hivi ni vifaa maalum vinavyotumika kukagua, kuchunguza au matibabu ya meno ambayo ni mchakato muhimu kwa ajili ya kukinga na kudhibiti maradhi ya meno kama vile kuoza , maumivu na matatizo mengineyo.

Huu ni mchakato wa matibabu ya meno. Yupo muuguzi anayetumia vyombo fulani maalum, kukagua na kuchunguza kinywa cha mgonjwa. Hii ni muhimu kwa ajili ya kukinga na kudhibiti maradhi ya meno kama vile kuoza, maumivu na matatizo mengineyo.

Huu ni mchakato wa matibabu ya meno. Yuko muuguzi anayetumia chombo maalum kukagua na kuchunguza kinywa cha mgonjwa. Hii ni muhimu kwa ajili ya kukinga na kudhibiti maradhi ya meno kama vile kuoza, maumivu na matatizo mengineyo.

Hiki ni kinywa cha mtu ambaye meno yake yamekuwa katika hali mbaya yakiwa na rangi isiyokuwa ya kawaida na mengine yamengooka kabisa. Inaonyesha hali ya kuzorota kwa afya.

Hawa ni wauguzi katika mazingira ya hospitali, wakiwa wamevaa mavazi ya kinga, wakimhudumia mgonjwa, aliyelala kwenye machela. Inaonekana anayehudumiwa anasumbuliwa na ugonjwa wa meno. Tuchunge vinywa vyetu kwa usalama wa afya.

Hii inaonyesha sehemu ya uso wa mtu ambaye anaonekana akiwa anajaribu kufuta au kuondoa kitu kutoka kwenye meno yake akitumia kijiti. Hali hii inaonyesha kuwa kuko na shida katika mdomo wake kwa sababu kuko na mapengo kuonyesha kuwa kuna baadhi ya meno yalitoka.

Hili ni tukio la moto mkubwa unaoendelea ambapo watu wanaonekana wanajibu kwa hamaki ambapo wanaweza kuwa wafanyikazi wa huduma za dharura kama vile msalaba mwekundu ambao wamejitolea aidha kwa kuuzima na kuokoa mali na watu waliokumbwa kwa mkasa huo.

Haya ni matokeo ya mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa iliyonyesha eneo hilo. Wapo watu waliokuja kuokoa mali zao na kusaidia wenzao katika hali hii ya dharura. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuwa na maandalizi ya kutosha na ushirikiano wa jamii, katika kukabiliana na majanga haya.

Hii ni timu ya wokozi wakimsaidia mtu aliyekuwa katika hali ya hatari, wamevaa mavazi ya kujikinga na kumsaidia aliyekuwa ndani ya maji ,vipo vifaa vingine kama vile maboya yanayotumika katika operesheni hiyo ya uokozi wa dharura.

Haya ni matokeo ya mafuriko yaliyo tokana na mvua kubwa ilio nyesha sehemu hio. Wapo watu walio kuja kuokoa mali zao na kusaidia wenzao katika hali hii ya dharura. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuwa na maandalizi wa kutosha na ushrikiano wa jamii katika kukabiliana na majanga haya.

Hili ni tukio la moto mkubwa unaoendelea. Wapo watu wanaonekana wanajibu kwa hamaki ambapo wanaweza kuwa wafanyikazi wa huduma za dharura kama vile msalaba mwekundu ambao wamejitolea kwa kuuzima na kuokoa mali na watu waliokumbwa na mkasa huu.

Haya ni mandhari ya kijiji au eneo la mkakazi ya watu katika hali ya mafuriko. Kuna maji yaliyosheheni na kutapaka kila mahali yenye rangi ya kahawia ambayo inawezekana ni matokeo ya mvua kubwa. Wapo wasaidizi waliovaa sare ambao wanatoa msaada wa dharura kuokoa mali na wenye kijiji.

Haya ni matokeo ya mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa ilionyesha eneo hilo. Wapo watu waliokuja kuokoa mali na kuwasaidia wanzao katika hali hii ya dharura. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuwa na maandalizi ya kutosha na ushirikiano wa jamii katika kukabiliana na majanga kama haya.

Hiki ni kikosi cha askari maalum wakiwa katika oparasheni ya kupambana na ugaidi. Wanaonekana wakiwa juu ya pikipiki wakiwa wamevaa mavazi ya kijeshi na wamebeba silaha kama vile risasi na binduki.

Hili ni gari kubwa la kubebea mizigo instembelea manyumba mbali mbali kwa ajili ya kukusanya taka na uchafu na kwenda kuzurusha katika sehemu husika ili kupunguza na kuzuia kutapakaa Kila mahali na kuchafua mazingira. Wapi watu waliovaa sare wanaonekana kuendeleza mchakato huo.

Haya ni mazingira katika kijiji ambapo wapo watu wanaochimba mtaro wa kuelekeza maji kwenye bomba ili asikae hapa kwa muda mrefu na kusababisha mkurupuko wa maradhi kama vile Malaria itakayosababishwa na mbu ambao wataishi na kuzaana sehemu hiyo.

Hii ni sehemu ya biashara bidhaa za kilimo zilizopangwa kwa mafungu yenye viwango tofautitofauti zenye bei mbalimbali pia. Zipo nyanya, vitunguu, karoti, viazi, ndimu na mboga. Kipo kifaaa cha kupimia mizani ambapo muuzaji hukitumia kupimia viwango tofauti tofauti vya bidhaa kulingana na mahitaji ya wanunuzi.

Hiki ni kipande cha shamba cha ukulima. Kinachotumika kukuza mimea tofauti tofauti hasa mboga. Pia kuko na mabomba ya maji ambayo yanayotumika kunyunyizia mimea hii, hasa wakati wa kiangazi ama wakati wa mvua chache. Pia kuko na mkulima ambaye anang'oa magugu ambayo yanaweza kuathiri mimea hii.

Hii ni sehemu ya ndani ya chumba cha upasuaji au operesheni katika hospitali. Pia kuna wauguzi na madaktari ambao wamevaa sare zao maalum zenye rangi ya kijani. Kuna vifaa na mashine za kazi hiyo.

Hivi ni vifaa vya matibabu vinavyo tumika katika maabara au chumba cha kutibia wagonjwa, ni pamoja na kitanda au machela ambacho mgonjwa hulalalia kwa mapumziko ama wakati anapo chomwa sindano. Pia kipo kifaa kidogo ambacho hutumika kama ngazi kupandia juu ya kitanda.

Hili ni eneo au chumba cha uuguzi hospitalini, ambapo yupo muuguzaji aliyevaa sare anaandika ujumbe fulani kwenye karatasi. Mezani vipo vifaa mbalimbali vya kieletroniki kama vile kompyuta na madaftari yanayotumika katika shughuli hizo. Pembeni yupo mtu anayeonekana kuwa mgonjwa na amekujia matibabu.

Hii ni bidhaa ya acetaminophen ambayo ni dawa ya kuondoa maumivu na kupunguza joto mwilini. Imetolewa na kampuni ya K one na matumizi yake ni watu wazima.

Hapa ni kituo cha afya ambapo yupo mtoto aliyevaa nguo yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu, kijani, njano, na nyeusi anayepokea chanjo ya malaria ambapo ni ugonjwa hatari unaosababishwa na mbu. Yupo muuguzi aliyavaa mavazi meupe, miwani na barakoa anayeendesha mchakato huo wa kupeana chanjo.

Huu ni mchakato wa matibabu ya meno. Yupo muuguzi anayetumia chombo maalum kukagua na kuchunguza kinywa cha mgonjwa. Hii ni muhimu kwa ajili ya kukinga na kudhibiti maradhi kama vile kuoza, maumivu na matatizo mengine yanayoambatana na meno.

Haya ni mazingira yanaoonyesha umuhimu wa usafi na afya ya umma. Yupo mtu anayeonekena kunawa mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka kuondoa uchafu na kuepuka kuenea kwa magonjwa kama vile kipindupindu na mengineo.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kandanda akiwa amevaa sare yake ya jezi yenye rangi ya kupendeza ikiwemo nyeupe, nyekundu na viatu vieusi ti. Amelala chini huku akijishikilia mguu wake akiashiria kuumia sehemu ya goti. Anaonekana mwenye maumivu makali sana.

Hawa ni watu wawili, wa kike, na kiume, wakiwa katika eneo la barabara. Mwanaume anaonekana kumsaidia msichana ambaye ameshika goti lake, akionekana kwenye maumivu sana. Upande mwingine kuna miti mikubwa ilionawiri inaonekana sehemu hii, haina ukame kabisa.

Huu ni mkono uliokuwa na majereha makubwa ikiashiria kwamba mtu huyo amepitia matatizo makubwa au ajali mbaya ambayo imesababisha kuumia kiasi hiki.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na masuala ya ukulima na wazalishaji wa vitunguu ambazo hutumika kama viungo vya mapishi jikoni. Mimea hii imepandwa kwa mstari ili kurahisisha mkulima kupita katikati, bila kukanyaga ama kuharibu mengine.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na maswala ya ukulima, na uzalishaji wa vitunguu, ambavyo hutumika kama viungo vya mapishi jikoni. Mimea hii imepandwa kwa mstari, ili kurahisisha mkulima kupita katikati, bila kukanyaga ama kuharibu mengine.

Huu ni mmea wa maboga ukiwa umekua karibu na jiwe. Majani yake ni makubwa ya kijani kibichi yenye mishipa mieupe ya kupendeza. Katika sehemu ya juu, kuna chipukizi la ua au tunda linaloanza kuchanua.